Nguzo ndefu ambazo zimekatisha karibu na eneo la daraja linalotumika kuvusha watu, zikiwa zimeshikilia nyaya nyingi za umeme, zinazotumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza huduma kwa maeneo ya wutumiaji wa mwisho.

Nguzo ndefu, ikiwa imeshikilia nyaya nyingi za umeme, ambazo hutumika kwa ajili ya usafishaji kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza nishati hiyo kwa watumiaji wa mwisho, ikiwa ni pamoja na sehemu za nyumbani na viwandani.

Nguzo ndefu zikiwa zimeshikilia nyaya nyingi pamoja na kifaa cha umeme, ambacho hutumika kwa ajili ya uchakataji wa nishati hiyo, inayotoka katika eneno la uzalishaji kabla ya kusambaza kwa maeneo ya watumiaji wa mwisho, ikiwa ni pamoja na majumbani au viwandani.

Eneo likiwa na uzito ambao unageti la chuma, huku juu yake kukiwa kumefungwa nyaya za umeme, zilizopangwa kuelekea juu na nyingine zikiwa zimekunjwa ambazo hutumika kwaajili ya ulinzi.

Nguzo mbili ndefu, zilizo katika eneo la makazi, zikiwa zimeshikilia vizuri nyaya nyingi pamoja na kifaa cha umeme ambacho hutumika katika uchakataji wa nishati hiyo, inayotoka katika eneo la uzalishaji kabla ya kusambaza kwa watumiaji wa mwisho.

Nguzo ndefu ambao imetumika katika kushikilia nyaya nyingi za umeme, ambazo husafirisha nishati hiyo kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza huduma kwa maeneo tofauti ya watumiaji wa mwisho kama majumbani , maofisini na viwandani.

Nguzo mbili zikiwa karibu na jengo, moja ambayo ina taa zinazotumika kumulika wakati wa giza, na nyingine ikiwa imetumika kushikilia nyaya za umeme, ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo na kusambaza katika maeneo mbalimbali ya makazi.

Nguzo ndefu ambazo zipo karibu na majengo ya makazi ya watu, zilizoshikilia nyaya pamoja na vifaa vingine vya umeme ambavyo vinatumika katika uchakataji wa nishati hiyo inayotoka sehemu ya uzalishaji kabla ya kusambaza kwa watumiaji wa mwisho.

Nguzo ndefu ambayo ipo karibu na jengo la makazi ikiwa imetumika kushikilia nyaya nyingi za umeme ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo, kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza katika sehemu za watumiaji wa mwisho.

Sehemu iliyo na miundombinu ya kisasa na mashine za kiteknolojia, ambazo zinatumika katika uzalishaji wa nishati ya umeme ambayo usambazwa kupelekwa katika maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho kwa ajili ya kuwapatia huduma hio.

Nguzo ndefu zilizo karibu na makazi ya watu zikiwa zimeshikilia nyaya nyingi za umeme, ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati iyo kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza huduma kwa watumiaji wa mwisho.

Kituo kinachotumika kwa ajili ya usambazaji wa umeme, kikiwa na uzio uliotengenezwa kwa mabati. Huku zikiwepo nguzo nyingi za chuma zilizo shikilia nyaya pamoja na vifaa vingine ambavyo utumika kwa ajili ya, kusambaza nishati hiyo kwa watumiaji wa mwisho.

Eneo lenye mashine na mitambo ya kisasa ambayo inatumika katika uzalishaji wa nishati ya umeme kukiwa na mabomba makubwa na mapana, taa za kumulikia kwa ajili ya usiku pamoja na miundombinu mingine ya barabara.

Eneo likiwa na nguzo nyembamba ya chuma ambayo ina rangi nyeupe na nyeusi, ikiwa imeshikilia kibao chenye alama ya barabarani ikiwa inaashiria hakuna maegesho katika sehemu hiyo.

Eneo la barabara lenye magari mengi, likiwa na bango kubwa ambalo linaonyesha alama za barabarani, zinazotumika kwa ajili ya kuelekeza madereva wa vyombo vya usafiri, jinsi ya matumizi sahihi ya barabara na kuepusha ajali. Huku pembeni kukiwa na majengo marefu, pamoja na miti mingi.

Afisa wa usafirishaji, akiwa amevaa kofia ngumu ambayo hutumika kulinda eneo la kichwa pindi ajali inapotokea, akiwa anakabidhi mizigo ambayo amemletea mteja. Huku nyuma yake kikiwepo chombo cha usafiri ambacho anakitumia aina ya pikipiki yenye matairi mawili.

Dereva akiwa amekaa kwenye pikipiki, yenye matairi matatu, ambayo imetengenezewa sehemu maalumu kwa nyuma ambayo hutumika kwa ajili ya kuwekea bidhaa katika usafirishaji. Na barabarani hapo ikiwepo magari mengine, pamoja na mtu pembeni anayetembea kwa miguu.

Shughuli ya utengenezaji wa barabara ikiwa inaendelea karibu na maeneo ya makazi, kukiwa na gari kubwa maalumu yenye rangi ya njano na matairi makubwa, ambalo linatumika katika kukandamiza lami, huku pia kukiwa na wafanyakazi wanaosaidia shughuli hiyo.

Daraja kubwa ambalo chini yake kuna handaki lenye barabara, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu pamoja na vyombo vinavyotumika kwenye usafirishaji wa bidhaa pamoja na abiria ikiwa na mabomba ambayo hutumika kwa ajili ya kusafirishia maji.

Eneo la barabara kubwa likiwa na magari mengi, ambayo hutumika kwa ajili ya usafirishaji wa abiria pamoja na bidhaa, yakiwa yanatembea na mengine yakiwa katika maegesho pembeni, huku pia kukiwa na watu wengi wanaokatisha na wengine wakiwa wanatembea kwa miguu pembezoni.

Pikipiki za matairi mawili, zenye mchanganyiko wa rangi ya chungwa pamoja na nyeusi, zikiwa na kofia ngumu ambazo zimewekwa kwa nyuma, zinazotumika kumkinga dereva katika eneo la kichwa pindi ajali inapotokea, zinazotumika katika usafirishaji wa abiria pamoja na bidhaa.

Sehemu ikiwa ina idadi kubwa ya watu ambao wana subiri kupata usafiri kwa ajili ya kuwapeleka katika maeneo mbalimbali, huku barabara kukiwa na magari mengi yanayopita, na pembeni kukiwa na watembea kwa miguu ambao wanaelekea sehemu tofauti.

Eneo la barabara ya lami, ambayo hutumika katika usafirishaji abiria pamoja na bidhaa, likiwepo gari maalumu lenye rangi ya njano, likiwa na matairi manne katika upande wake mmoja, ambalo hutumika katika utengenezaji pamoja na ukarabati.

Eneo lenye shughuli ya ujenzi wa barabara ambayo hutumika katika kupitisha vyombo vya usafiri wa watu pamoja na bidhaa, ikiwa na gari kubwa ambalo maalum linatumika katika utengenezaji huo. Pia, wakiwepo wafanyakazi wengine wanaosaidia shughuli.

Gari kubwa maalumu lenye rangi ya kijani, ambalo hutumika katika ukusanyaji na usafirishaji wa taka kutoka katika maeneo ya makazi kupeleka kwenye sehemu ambayo imetengwa. Ikiwa na lengo la kutunza mazingira pamoja na kupunguza uzagaaji wa uchafu.

Vyombo vingi vya plastiki ikiwa ni pamoja na vikombe, mirija pamoja na vijiko ambavyo vimekwisha kutumika vikiwa vimekusanywa kwa pamoja kwaajili ya kwenda kuvitupa katika sehemu maalumu ambayo hutumika kuhifadhi taka .

Eneo kubwa likiwa limekusanya taka nyingi, ambalo linatumika maalumu kwa ajili ya kuhifadhi, kukiwa na watu wengi pamoja na magari, ambayo yanatumika katika usafirishaji wa uchafu baada ya kukusanya kutoka katika maeneo mbalimbali.

Wafanyakazi wanaojihusisha na shughuli za usafishaji wa mazingira, wakiwa katika maeneo ya mitaa wakikusanya taka na kuzipakia kwenye gari maalumu, ambalo hutumika kwa ajili ya kuzisafirisha na kupeleka katika eneo maalumu ambalo limetengwa.

Watu wakiwa katika shughuli ya usafishaji wa mazingira, katika eneo la barabara, wakiwa na vifaa ambavyo wanavitumia kwa jili ya kazi hiyo kama fagio, kolea pamoja toroli lenye tairi moja, ambalo wanalitumia kuwekea na kubebea uchafu.

Chemba ambayo hutumika katika mfumo wa usafirishaji wa majitaka, ambayo huzalishwa kutoka kwenye maeneo ya majumbani kwa shughuli kama za usafi, mapishi pamoja na matumizi ya choo, kisha kupeleka katika maeneo maalumu ambayo yametengwa.

Chombo chenye rangi ya kijani ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi taka kikiwa na mfuniko juu uliofunga vizuri na pembeni yake ukiwepo mfuko wenye rangi nyeusi, ambao hutumika kukusanya taka kutoka kwenye maeneo mbali mbali na kisha kutupa kwenye chombo hicho ambacho huifadhi kwa muda.

Eneo likiwa na pipa ambalo linatumika katika kuwekea uchafu lenye, matairi na likiwa na mfuniko uliofunga. Huku ikiwepo picha ndogo yenye rangi nyeupe ikionyesha mtu anatupa taka.

Gari kubwa maalumu lenye rangi ya kijani ambalo hutumika katika ukusanyaji na usafirishaji wa taka kutoka katika maeneo mbalimbali kwenda kwenye sehemu ambayo imetengwa. Likiwa na mtambo ambao umetumika kunyanyua pipa la uchafu ilikumwaga ndani ya gari.

Mtu akiwa ameshikilia fagio lenye mti mrefu, ambalo analitumia kufagilia sehemu ya wazi, ambayo inapita watu wengi, ikiwa ni katika shughuli za uzalishaji kwa lengo la kutunza mazingira pamoja na kuzuia uzagaaji wa uchafu.

Mtu akiwa ameshikilia mifuko, ya kukusanyia uchafu ambayo ipo kwenye toroli lenye tairi moja, linalotumika kwa ajili ya usafirishaji. Na pembeni yake vikiwepo vyombo maalumu kwa ajili, ya kuhifadhia taka vyenye rangi nyeusi, njano na nyekundu.

Mabomba mengi makubwa na marefu yakiwa yamepangwa katika sehemu moja yenye rangi nyeusi, ambayo hutumika katika kutengeneza mfumo wa usafirishaji wa majitaka kutoka katika eneo inapozalishwa na kupelekwa kwenye sehemu maalumu ambayo imetengwa.

Sehemu ikiwa na vyombo vingi ikiwa inatumika katika ukusanyaji na kuhifadhi taka yenye rangi ya bluu na kijani, huku pia ikiwepo mifuko mingi yenye uchafu ambayo vyote kwa pamoja vimepangwa kwa mstari ulionyooka na vikiegamia ukuta.

Mifuko mingi ambayo ina uchafu ndani yake, ikiwa imefungwa na kukusanywa katika sehemu moja ambayo inatumika kwa ajili yakuhifadhia taka, ikiwepo pia maboksi, ambayo yamekwisha kutumika.

Wafanyakazi wengi wenye sare maalumu wakiwa wamevaa barakoa na kofia kichwani ikiwa ni katika shughuli ya usafishaji wa mazingira wakikusanya uchafu na kuweka kwenye mifuko ambayo wanaipakia katika gari linalotumika kwa ajili ya kusafirisha.

Mabomba mengi ya maji ambayo yanatumika katika usambazaji wa huduma hiyo katika maeneo mbalimbali ya watumiaji na mwisho. Yakiwa yameunganishwa na mita ambazo zinatumika kupima kiasi cha matumizi, zikiwa zimefunikwa ili kukinga na jua.

Eneo ambalo lipo karibu na makazi ya watu; ikiwa inafanyika uchimbaji wa mtaro mpana na mkubwa katika ardhi. Huku pembeni likiwepo gari maalumu linalotumika kwa ajili ya kazi hiyo, ambayo ikilenga kutengeneza miundombinu ya maji.

Gari kubwa lenye tenki la rangi ya bluu la mstari wa njano ambalo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi na kusambaza huduma ya maji katika maeneo mbalimbali na pembeni yake yakiwepo matenki mengine yenye rangi nyeusi ambayo hutumika kwa ajili yakuhifadhi.

Eneo la mfereji likiwa na maji machafu, na pembeni yake kukiwa na mawe, huku juu likiwa limekatisha bomba lenye rangi ya kijani, likiwa na koki kwa ajili ya kudhibiti mtiririko, ambalo hutumika kwa ajili ya kusambaza huduma ya maji.

Eneo lenye mtaro ambao una maji machafu na pembeni yake kukiwa na mawe, huku juu likiwa limekatisha bomba refu na pana ambalo linatumika katika usambazaji wa huduma ya maji, likiwa na koki inayotumika katika udhibiti wa mtiririko.

Dari likiwa na tenki kubwa nyuma ambalo hutumika katika kuhifadhi maji wakati wa usambazaji wa huduma hiyo, lenye rangi ya bluu pamoja na mistari ya njano na meupe huku likiwa na namba za simu, ambazo zinatumika kwa ajili ya mawasilino.

Wafanya kazi wengi baadhi wakiwa wamevaa kofia ngumu, ambazo ni kwa ajili ya usalama, wakiwa ndani ya mtaro mkubwa ambao wameuchimba wenye bomba la maji ndani yake, ikiwa ni katika shughuli ya kufanya ukarabati wa miundombinu ya usambazaji wa maji.